Dawa kwenye chupa iliyoandikwa MMR, muscles, mumps, rubella, katika maandishi makundu, na vaccine na maandishi meusi, 20 ml Rx yapo katika herufi kubwa, na kanda yake pana sindano na sirinji ambazo zimefunikwa. Chupa yenye dawa inafuniko ya manjano.